Ndovu wengi, wanakula nyasi kwa pamoja katika ardhi tambarare. Kwa mbali, kuna kilima kilicho na miti mikubwa na midogo.

Daktari wa mifugo, amo zizini mwa ng'ombe, amevalia mavazi ya kujikinga na dawa anayompulizia ng'ombe huyo ili kumzuia kutokana na wadudu kama kupe.

Mezani kumeandaliwa sahani za chakula viazi na bajia kuna ukwaju wakukula viazi hizi na bajia.

Mwanamke ako katika shughuli zake za kibiashara, za kupika bhajia. Nyuma yake wateja wamesimama, mmoja amevaa kitenge na ameshika simu ya kubonyeza.